Hapa ni washangiliaji wa timu ya Gor Mahia, hao washangiliaji wameleta mashambulizi. Wamewasha moto, wanacheza, wanapiga makelele, mwingine ata anabeba nyundo juu, wengine wako na viboko inaonyesha kuwa wako na hasira.

Hapa ni wachezaji wawili. Wachezaji wa mpira wa miguu. Pia naona nyuma yao kuna washingiliaji ambao wamekuja kuwaona hapa hii mechi. Mmoja wao amevaa buti black na mwingine amevaa buti ya nyeupe.

Huyu mwanamke ni judge mkuu ya Kenya. Anaitwa Martha Koome. Pia akiwa hapa anazungumza kwa televisheni ya radio. Mbele yake kuna maji, nyuma yake kuna bendera ya jamhuri ya Kenya na pia anakaa kama anatoa speech .

Mashabiki wa Gor Mahia, akiwemo msichana ameshika kitu inasomesha Gor Mahia, nyuma yake kuna mtu mwenye hana shati ambaye anafungua mdomo akisema kitu, kuna mwingine anakula kitu sijui ni nini.

Hapa ni serikali zimekutana, kama vile kuna majaji wamejifunga kitu kwa kichwa na kuna viongozi ambao wamevaa suti na kuna wamama ambao wanaka kama raia, mama yao.

Huyu ni mwana riadha. Mwanariadha huyu anaruka anaitwa kipchijer. Huyu mwanariadha pia Kuna watu nyumba yake wanamwangalia. Uwanjani inakaa nikama Kuna watu wengi sana lakini mwanariadha huyu ni mwanariadha hukuka.

Hapa kuna watu wawili wakiwa wanacheka wanafurahia. Moja yao ni rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto. Na karibu na yeye anatembea na yeye ni mwanamke ambaye anaitwa jaji mkuu Martha Koome.

Hawa ni wazee na vijana wamekuja pamoja. Wengine wanashangilia wanainua mikono yao juu na wameshika bendera ya jamhuri ya Kenya. Inaonyesha kuwa wamefurahi sana kuwa hapa.

Hapa ni huduma. Huduma ni mahali wananchi kwa hii nchi ya Kenya uhudumiwa kama vile kupata cheti cha kuzaliwa, cheti cha biashara, na kipande na zingine mingi sana. Huduma ni mahali ambapo serikali inafanya kazi yake.

Hapa ni huduma, askari mmoja mwanamke anahudumiwa kwa sababu kila raia, kila mtu mwananchi anafaa aende huduma ili kuhudumiwa kwa sababu hapo kila kitu ni rahisi na ni kwa heshima unafanyiwa kazi yoyote unataka.

Hapa ni uwanja, watu wanacheza mpira ,pia kuna mmoja anapiga kichwa. Hii uwanja imejengwa na serikali. Watu wengi wamekaa chini huku wakiangalia hii uwanja, wakitazama hii mchezo. Mmoja wa wachezaji amevaa nambari 19, anaitwa Otieno.

Hii ni mahali ama ndoo ya kuekea uchafu. Hizi ndoo zinaletwa kwa shuleni, hospitalini na hata sokoni na serikali. Hizi ndoo uwa wanafanya kazi mihimu sana kwa kuwekwa chafuchafu.

Hapa ni mahakamani, hii mahakama kuna mtu amesimama ameshika maikrofoni hivi anaongea, kwa vile anaongea yeye ni jaji, na jaji kazi yake ni kuletewa kesi na asuluhishe hiyo kesi.

Hapa ni kijana mmoja anajipiga selfie . Pia karibu na yeye kuna mwingine, amevaa kofia. Hii uwanja ni uwanja wa Nyayo Stadium, kuna washangilia wengi, labda kuna mechi, au kuna mpira, watu wanakuja hapa kushangilia.

Hapa kuna wachezaji wanawake hawa wachezaji ni wa kijana vijana. Vijana hawa wanacheza mpira ya voliboli mpira tamu sana. Voliboli huwa wanachezwa mikono alafu kuna neti unaweka ndani ya mpira hiyo ni kufunga mbao sasa.

Mtoto mmoja kando amekaa kwa kiti, wanaume wawili wanaangalia kompyuta ambayo imeshikwa na mwanamke amekaa chini anaonyesha kitu, tunaona vitabu vimewekwa mahali vimepangangwa vizuri na hii ofisi inakaa imesafishwa vizuri.

Hapa naona watu wengi wakiwa kwa ofisini. Watu kadhalika wakiwa watu saba karibu watu saba au watu sita. Hao watu kuna askari mmoja ambaye amesimama na anakaa kama anahudumiwa na mama mwingine akiwa anatumia computer .

Hapa ni mpira. Uwanja huu tunaona watu wanashangilia kwa kufunga bao, wachezaji pia wanakuja pande hii. Halaika ya watu wamekuja mingi sana kwa kuwaona mchezo hii.

Hapa kuna watu wengi wakingojea. Kuna watu wengi wakikaa mbele ya kiti wanamwangalia huyu mtu anakaa ni kama anawahudumia hawa watu na hapa mahali inakaa ni kama ni mahali ya hudum, mahali ya serekali kuwahudumia wakenya.

Hii ni mechi ya timu wawili katika ligi kuu ya Kenya . Kwa hii picha naona mmoja na mwingine anataka kuchukua mpira, pia naona washangilia wanashangilia vizuri Sana.

Watu wanashangilia kwa hii picha, inaonyesha watu wakishangilia wakiwa wamebeba kwa mikono yao bendera ya jamuhuri ya Kenya. Wanakaa kama wamefurahia. Kati yao, naona ni kwa wanawake na wanaume. Mwanaume mmoja amefungua mdomo sana.

Hapa wazee vijana wametoka wanaume wanawake wote ni mashabiki wa timu ya bandari. Wamebeba yenye inatuonyesha bandari ndio wao wanashabiki.

Mashindano, hii ni mashindano ya riadha. Wanariadha hapa ni wakimbiaji wakimbiaji huwa wanakimbia misafa mirefu mirefu lakini vile tunajua Kenya ni almarufu kwa misafa mirefu mirefu na tunaona Eliud Kipchoge akiwa anakimbia.

Hapa ni wachezaji wamekuja pamoja wakishauriana. Hawa wachezaji wote wamevaa buti ya mpira. Mmoja amevaa fulana inasomesha nambari ishirini na tatu, mwingine inasomesha ishirini, kumi na nane, mwingine inasomesha kumi na tano.

Hapa kuna mtu ambaye anaitwa Joshua sura yake tunaona. Huyu inaonyesha kuwa yeye ni mtu ambaye ametoka nchi ya Kenya amabaye ni mwananchi wa hii nchi ya Kenya.

Hapa ni pahali pa serikali, naona waajiriwa wa Jamhuri Kenya wamekaa hapo, ili kuwahudumia wakenya. Hio ni kazi nzuri sana. Hawa watu wa Huduma ni watu wazuri, wanawahudumia wale wengine wenzao vizuri sana.

Kuna mama ambaye ako na mtoto msichana, amembeba mtoto wake kwa kiuno, pia kuna watu wengine hapo wanakaa kama viongozi, anasomesha karatasi anamwonyesha huyo mama. Labda huyo mwenye anamwonyesha ni kiongozi.

Hapa ni wachezaji wamekutana pamoja kushauriana, wachezaji hawa wamevaa jezi ya colour ya buluu. Moja ya wachezaji anaangalia pande huu, wachezaji hawa moja wao amevaa nambari saba kama Cristiano Ronaldo.

Hapa kuna watu tofauti tofauti wakiwemo viongozi. Viongozi hawa wameinua mkono yao juu uku wakiwa wameeka maji kwa glasi. Pia hapo ndani ya viongozi kuna Raila Amollo Odinga.

Hapa ni washangiliaji wengi wamekuja kushangilia timu yao, kama vile hii timu inaitwa Alazizi na mtu mmoja ameshika bodi akiwa anawaonyesha kuwa anashangilia kwa hiyo timu, mchezo wa mpira huwafanya watu kuja pamoja na wajuane na pia ni furaha kwao.

Hapa ni Raila ameshika mtu mwingine ambaye amevaa kofia ya cha chama cha ODM, pia inakaa nikama ni kampaini kwa sababu watu wakiacampaniwa wengine wanawambia watu wavae kofia cha chama chao.

Hii ni mchezo ya mpira wa mkono katikati kuna miti imefungwa. Kuna washabiki wamehudhuria, kuna kijana ameruka juu amevaa shati nyekundu ako na nambari kumi na kijana mwingine amevaa nambari tatu.

Hawa ni watu, hawa watu wamekuja kwa ofisi ya huduma za udhibiti ya uhamiaji. Hawa watu wanaongojea kuhudumiwa. kwanza uhamiaji hawa, watu wanataka kuhama nchi ya hii Kenya.

Mahali ya huduma, watu wanahudumiwa hapa kama vile kupata kipande, kupata cheti ya kuzalisha, kupata cheti ya biashara, watu wengi wamekuja hapa ili wasaidiwe.

Waziri mmoja na jaji mkuu na raisi wa jamhuri ya Kenya. Raisi wa jamhuri ya Kenya anaitwa Daniel Arap Samoei Ruto na jaji mkuu wa jamhuri ya Kenya anaitwa Martha Koome.

Mtu mkenya amevaa kofia cha chama cha KANU anasema kura kwa Moi, inaonyesha vile anataka kupea kura yake na kumpatia kura yake Moi labda hii picha ilikuwa kitambo sana.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wajifunza mafunzo funzo. funzo hii inawasaidia baadaye wakati wa kucheza mpira. Wachezaji bora huwa wanajifunza kucheza kwa uwanjani kabla ya msimu kuanzika.

Kuna watu wengi hapa wamekaa chini. Wamekaa kwa kiti na mmoja amesimama. Hawa watu wanaandika wako na kalamu wanaandika kwa kitabu. Kuna shughuli inatendeka hapa. Labda hiyo shughuli ni shughuli ya kukata kipande.

Huyu ni raisi wa jamhuri ya Kenya ambaye ameshika kitabu nyekundu ambaye karibu na yeye ni mama mwingine jaji mkuu ambaye anafanya kazi katika mahakama kubwa ya hii jamhuri ya Kenya akiwa amshika mkono yake na hiyo kitabu nyekundu.

Watu wenye wamekaa na wengine wamesimama wakingojea kuhudumiwa. Hapa ni Nairobi na vile ninaona kila mtu ako na shida yake kwa sababu wengine wanaangalia nyuma, wengine wanaangalia chini wakifikiria.

Hapa kuna vijana ambao wanacheza mpira wa kikapu. Mpira wa kikapu ni mojawapo watu hucheza. Pia kuna washangilia huko wanawaangalia. Kuna hamasa kwasababu mmoja na mpira na mwingine anataka kuchukua mpira.

Hapa ni huduma, huduma ni mahali serikali imejenga ili wananchi wahudumiwe haraka na vile kwa heshima. Huduma imejengwa ili serikali ipate nafasi kwa ile ofisi watu wasijazane na waende hapa.

Hapa naona watu wamesimama mbele ya Huduma Kenya. Huduma Kenya ni pahali pa serikali. Pahali serikali hufanya kazi au huhudumia wa Kenya. Watu ambao wamesimama mbele hapa, ni watu ambao ni wakaazii wa Huduma, yaani wameajiriwa na Jamhuri ya Kenya.

Hapa wanachi, raia wengi wamekutana, wamekaa chini wanahudumiwa na wengine mbele yao, wamevaa jaketi ya rangi ya kijani. Ni kama ni wakaazi wa shirika la safaricom.

Wamama wawili wanaangalia tarakilishi, mmoja wake amevaa nguo nyeusi anamsomesha tarakilishi pia kutumia mouse kuonyesha yeye yenye inatendeka huko.

Hawa ni wasichana, huwa wanacheza mpira. Wao ni pia ni wasichana wamevaa jezi moja ya timu moja. Wako tayari kucheza mpira, pia nyuma yao kuna washangiliaji wamekuja wamehudhuria ili kuona mchezo inaendaje na kuwa mashabiki.

Hapa ni huduma, huduma ni mahali, pahali pa serikali watu wa Kenya wanahudumiwa hapa mtu akiwa na shinda na hana pesa anakuja Kwa huduma centre anahudumiwa vile vile anataka.

Hapa ni mahali ya huduma, hii mahali ni mahali watu hukuja kuchukua cheti cha biashara, cheti cha uzalishaji watoto wakizaliwa na kipande. Watu uhudumiwa hapa na hapa ni mahali ya serikali.

Hapa kuna mechi. Mechi kati ya timu mbili. Pia kuna washangiliaji. Mpira huleta watu pamoja. Mpira husaidia watu kujuana. Watu hufanya kufuraishwa. Mpira ni mzuri sana.

Hapa ni uwanja mkubwa sana, uwanja hii ndio mchezo tofauti tofauti hutendeka kama wanariadha ya kukimbia mchezo ingine ni kama ya mpira ya mguu mchezo ya mpira ya mkono na zingine.

Hapa ni Huduma, huduma wananchi ndio huudumiwa kwa pesa rahisi, kwa heshima na huwa zinahudumiwa na wakazi wa serikali, hapa ni kama vile kukata.

Hii ni pasipoti. Pasipoti hii inaletwa na serikali, inakatwa na serikali. Ukipata hii pasipoti unaweza mahali zingine kama isipokuwa hapa, unaweza enda Umerekani, unaweza kwenda hata Europa.

Vijana wanawake wamekuja pande hii, ule amevaa shati au fulana ya nyeupe ya Gor Mahia na wengine wamevaa fulani ya rangi ya majani, hao watu mmoja wako na bagi amebeba.

Mama mmoja ambaye anaongea, huyu mama amevaa peke na huyu mama anakaa kama anaongea kuhusu siasa. Amevaa kofia yenye inasoma tuko pamoja.

Hapa ni mahali ya Huduma, naona mteja mmoja anahudumiwa na wengine wamekaa chini wakiwa kama waafisa wanaofanya kazi huko Huduma. Huduma ni mahali ya serikali pahali pa serikali, serikali hufanya kazi yake huko.

Kuna watu wengi wamekaa chini wakiwemo wengine wamebeba makaratasi kwa mikono yao na wanakaa kama wanawaka kuhudumiwa. Wamekaa huku foleni wanangojea kuhudumiwa. Hiyo ni vizuri sana na wenggine wamevaa mabarakoa.

Hapa ni uwanja, uwanja wa mpira, watoto vijana wanacheza mpira. Wawili wanafukuza mpira, mmoja amevaa jezi ya colour ya nyekundu na mwingine amevaa jezi ya colour ya nyeupe, washangilia hawaonekani kwa hii uwanja.

Hapa ni huduma mama mmoja amekaa chini akivaa barakoa anashughulika kwa kompyuta. Watu wote wananchi huenda kwa huduma ili wapate huduma ya bei rahisi na ya maadili na ya usawa.

Wanawake, wanawake ambao wanacheza mpira wa mkono, pia nyuma yao kuna washangilia hao unaona wanatazama hii mechi, Kwa hii wanawake mmoja amevaa nambari ishirini na tano, mwingine amevaa nambari sita na mwingine amevaa fulana inayoonyesha nambari mbili.

Hapa ni mahali ya huduma watu wengine wamesimama. Wafanyakazi hawa ni wenye wanafanya kazi huduma center baadaye wananchi wanakuja na wanafanyiwa huduma kwa vile haraka haraka na vile rahisi.

Hapa inaonyesha shimo kubwa, wachimbaji wa mitambo, huyu mchimbaji wa hiyo gari kubwa ama escalator anafanya kazi ya kuchimba mchanga kutoka ardhi, maji yanaingia huko, labda kuna vitu inatendeka hapo, mjengo inataka kuanzika hapo.

Hapa ni Huduma. Huduma vitu mingi hutendeka ikiwemo kukata cheti cha biashara na zingine. Hawa watu huwa wanakaa kwa laini kwa sababu ni bei nafuu, pana haraka na ni mahali ya heshima.

Huyu ni mwanariadha, mwanariadha huyu ni mwanariadha wa kuruka masafa marefu, sahii ameanguka chini, mchanga imeenda juu, kuna watu ambao wamekaa chini wanamwangalia. Kenya ni nchi ambayo hutoa wanariadha bora zaidi hii dunia.

Mtu mmoja ambaye anakaa, anakaa kama raisi, naibu wa raisi Rigathi Gachagua. Hawa watu wengine wanasimama wakimwangalia akiwa anatumia computer .Labda hawa wengine wote ni serikali.

Hapa watu wote wengi wametokea, wanawake kwa wanaume na naona mwanamke mmoja ambaye amevaa fulana ya rangi ya nyekundu amesimama akiwa ameshika kiuno, huyu anakaa kama anashangilia timu ya Kenya Airways.

Watu wawili wamekaa chini wakiwa huduma. Hii ni mahali ya serikali. Serikali hufanya kazi yake hapa. Wakenya kusaidiwa hapa mtu mwenye ako na shida. Kama wanataka kukata kipande unakuja huduma unasaidiwa vizuri.

Hapa ni huduma watu wengi wamekuja hapa kuhudumiwa wanasubiri kwa hamu. Mama mmoja ako na mtoto anaangalia pande hii. Hawa watu pia wanakuja hapa kuchukua cheti cha kuzaliwa, cheti cha biashara na zingine kama vile kipande.

Ni uwanja, uwanja huu kuna mchezo kuna mechi inatendeka mechi ni kati ya wenye walikuwa wamevaa fulana ya rangi ya majani na ranji ya njano. Nyuma yao kuna wabingwa.

Hapa naona watu wamepiga foleni wakingojea kuhudumiwa. Watu wamepiga foleni kuhudumiwa moja kwa moja. Kuna mtu amekaa chini, mbele yake kuna kompyuta. Pia anakaa kama mtu ambaye, anahudumia watu vizuri sana.

Wakaazi watatu na wahudumiwa wawili. Hapa ni Huduma, mahali watu huhudumiwa watu wao kama vile vipande, kama vile NSSF service , kama vile SHA. Watu huhudumiwa hapa na inaitwa Huduma.

Hapa ni mahali ya huduma. Mahali ya huduma ni mahali watu hudumiwa kama vile kupata cheti ya unzalishaji, cheti ya biashara na kipande.

Hao ni wanasiasa, wanasiasa hao wanatafuta kura kwa wanachi wakiwaambia ahadi, wakisema nitaleta hii, nifanye hivi, nitafanya hivi, moja wao hapo ni Kalonzo amesimama hapo akisema nitafanya hivyo.

Huduma centre hapa ni mpango wa serikali kuwahudumia wananchi. Hapa kunapatikana cheti cha biashara, cheti cha uzalishaji, watu pia wanapata kipande hapa, wakenya wote huwa wanapanda hapo kukuja.

Shabiki ya timu ya bandari fc ameshika anaonyesha watu kuwa yeye ni mshangilia wa bandari fc Kwa nyuma yake kuna wachezaji pia kando yake kuna mama mwingine amevaa jezi ya salvadara fc.

Mama mmoja ambaye amebeba mtoto wake anasoma kitabu, karibu naye kuna watu wawili, mmoja yao ako na kalamu anaandika na mtu amesimama juu yake akiwa anaangalia chenye anaandika.

Hii ni hafla, hafla ya kuapisha rais, huyu ni rais Uhuru Kenyatta, alikua anaapishwa kitambo, sasa huyu karibu na yeye ni jaji mkuu. Watu wengi huwa wa hudhuria hapa ili waone vile hiyo shughuli inaendanga.

Hapa ni mahali watu wanakuja kuhudumia wananchi, kuna mtu mmoja ameshika kompyuta, mwingine amesimama akiwa amevaa jaketi rangi ya nyekundu anaongea na yule amekaa chini. Watu watatu wengine wako pale, mmoja ni mfanyikazi na wengine wanataka kuhudumiwa.

Hapa ni watu wengi, mama mzee ambaye amebeba bagi aneakuja pande hii na nyuma yake kuna askari, kuna watu wamekaa nyuma ya hema huku wengine wamepiga foleni ni kama wanataka kuhudumiwa.

Kuna watu wengi hapa watu wengi wa aina tofauti wanawake Kwa wanaume wazee kwa wadogo, vijana, hawa watu wote wanapiga makofi kumshangilia mtu mmoja labda ni mtu mserikali.

Hawa ni vijana wamefuraia sana kwa kufaulu yenye walikuwa wanataka, wengine wanainua mikono yao juu wakionyesha kuwa furaha yao iko hali ya juu.

Vijana wamekuja pamoja. Hizi vijana zikaa vijana ambao wanalinda nchi yetu. vijana vya KDF jeshi la jamhuri ya Kenya. Wamekuja hapa ilikucheza mpira.

Huyu mchezaji mpya anajileta timu ya Ulinzi starts, hiyo timu ni timu bora kwa hii dukuu ya Kenya, ako na kocha hapa, anachezanga mpira huu. Pia huyu kocha amevaa jaketi yenye rangi nyeusi.

Mtu mmoja ambaye amekaa chini ya hema anawahudumia watu. Hao watu wanahudumiwa wamepiga foreni moja Kwa moja kwa adabu, pia huyu mtu ako na kompyuta anatumia kuwahudumia hao watu.

Hapa kuna watu wengi kwa foleni wamekaa chini wanangojea kwa hamu wahudumiwe. Mmoja mmoja wanasimama wakiwa wanaenda kwa watu ambao wanamhudumia. Watu wa kila aina wazee kwa vijana, wasichana kwa wavulana wote wamekuja hapa.

Hivi ni vipande, vipande ambavyo wakenya wanafaa kuwa nayo ili akae kama yeye ni mwanakenya. Hizi vipande kila mtu ako nayo kama hata mimi niko nayo, kipande hizi zinatoka, zinatengenezwa huko Nairobi zinaletwa kwa huduma unachukua kutoka kwa chifu.

Hii ni tanki ya maji ni tanki nyekundu tanki inawekwa maji ambayo inatumika kama kunywa, kufua nguo, kuoga na vile vile mingi sana maji ni maisha.

Hapa naona washangiliaji wa timu ya gormahia. Gormahia ni timu almaarufu katika ligi kuu ya Kenya. Hiyo timu ni timu nzuri sana na pia ikona wachezaji wazuri sana ambao wanajua kucheza mpira vizuri sana. Pia naona watu wanashangilia.

Kwa hii picha naona vijana wanashangilia kubeba kikapu yao, pia wanakaa kama wamepata reward yao. Mmoja wa vijana wadogo amebeba mpira juu, na zingine zinakaa zinashangilia kwa sababu wamepata

Hii ni timu maarufu, timu inaitwa Tusker FC . Hii timu iko na mashabiki wengi sana nchini humu, kama mimi ni mshabiki mkuu wa Tusker , wachezaji bora, wachezaji wazuri, wachezaji maarufu huwa wanachezea hii timu.

Wasichana wanacheeza mpira ya kikapu, mpira ya kikapu ni mojawapo ya mpira watu hucheza. Mmoja wao ako na mpira kwa mkono yake na mwingine anajaribu kuchukua hiyo mpira, watu wa nyuma hapo wanakaa wakiangalia, wengi wao wamevaa barakoa.

Hapa ni mahakamani, tunaona kuwa jaji watatu wamekaa mbele wakiwa wanasoma kesi. Mtu mwenye kesi huwa anakuja mahakamani anaonyesha kuwa yeye ako na kesi na amedhulumiwa. Kwa hivo mdhulumiwa na mdhuluma kesi yao huskizwa.